Muhudumu yani daktari wa afya ya kinywa, akiwa amevaa mavazi maalumu ya upasuaji. Kofia ya bluu, barakoa na miwani maalumu, akimhudumia mgonjwa alielala kitandani na kuacha kinywa wazi.

Madaktari wawili wa afya ya kinywa, wapo katika chumba cha upasuaji ambapo mmoja ameshika tochi na sindano na kumulika ndani ya kinywa cha mgonjwa ili kupata ufumbuzi wa jambo linalomsumbua.

Mwanamama aliyevaa shati jekundu na sketi fupi, yupo ndani ya eneo la shamba akifanya shughuli ya kutunza mazingira, kwa kuweka mbolea kwenye shamba lililolimwa na miche inayoanza kuchepua, ili kusaidia kuzalisha mimea yenye afya.

Wahudumu wawili wa afya ndani ya mavazi meupe, wapo kwenye chumba cha kufanyia majaribio, mmoja ameketi na kukaa karibu ya meza, na mwingine akiwa amesimama, akiangalia kwa makini kinachoendelea.

Wahudumu wa afya katika zoezi la upasuaji wakiwa ndani ya mavazi ya bluu na barakoa, wamevaa kofia za rangi ya kijani bluu na mmoja wao akiwa na tochi ili kumulika eneo la upasuaji.

Wahudumu wa afya wakiwa na vitambulisho, makoti meupe na wengine mashati meusi wamesimama, wengine wamekaa, wengine wamechuchumaa chini.

Mhudumu wa afya ya akili yaani daktari na mgonjwa wakiwa ndani ya chumba chenye kuta nyeupe na makochi ya bluu. Mmoja akiwa anaongea na kutoa maelezo kwa mikono mwingine akiwa anasikiliza ameshika kalamu na daftari kwa ajili ya kuandika.

Mtoa huduma wa afya ya watoto na jamii nzima, anamchoma sindano mtoto mdogo anayenyonya kwa mama yake. Hii inamkinga na maradhi mbalimbali yanayo sababishwa na magonjwa ya kuambukizwa kwa njia ya hewa na maji.

Mwanamama wa kiafrika aliyejitanda mtandio mweupe kuvaa kilemba cheusi na kushika pochi kwa mkono wake wa kushoto, amesimama kando ya mti mkubwa wenye majani ya kijani kibichi ili kuyachunguza.

Mkono ukishika tawi la mmea wenye majani makubwa ya kijani kibichi, ambao unatumika kwa madhumuni ya tiba asilia. Nyuma kuna ardhi yenye majani madogomadogo na udongo mwekundu.